Vitanda mbili za mbili. Kila kitanda kina godoro la samawati, pia kuna mto kwa kila kitanda. Pande ya mbele kuna dirisha lenye pazia. Chini ya kitanda kuna jozi ya kitanda mbili.